Mashine maalumu inayotumika kwa huduma za kibenki, ikiwemo; kutoa fedha na kutazama salio, imewekwa ukutani ikitoa huduma kwa saa ishirini na nne kila siku. Huu ni mfumo ambao unawarahisishia wateja kwa kuwa unawasaidia kujihudumia wenyewe popote walipo na kukamilisha mahitaji yao kwa haraka.

Nje ya jengo la benki kuna magari mawili na pikipiki moja vilivyo egeshwa, ni vyombo vya usafiri vya wateja ambao wamefika kwenye ofisi hizo ili kujipatia huduma mbalimbali za kifedha, ikiwemo kufungua akaunti, kutoa au kuweka, kupata mikopo, kubadilisha fedha za kigeni pamoja na kununua hisa.

Kichumba kidogo katika eneo la benki kilichowekwa mashine maalumu kwa ajili ya wateja kujihudumia hasa pale wanapohitaji kutoa ama kuweka fedha kwenye akaunti zao. Milango yake iko wazi kwa saa ishirini na nne ili kutoa uhakika wa huduma kila wakati mtu anapoihitaji. Kwenye mazingira ya nje, kwa juu kuna bango lenye rangi ya bluu, linaloeleza kinachofanyika hapo.

Kaka mmoja mkakamavu aliyevalia fulana na kubeba begi dogo katika bega lake la kushoto, amesimama mbele ya eneo maalumu lililotengenezwa kwa ajili ya watu kujihudumia wenyewe. Ni huduma moja wapo ya kibenki inayowezesha kutoa fedha na kuangalia salio kwenye akaunti za wateja.

Milango ya jengo na ofisi zinazotoa huduma za kifedha iko wazi ili kuwa taarifu wateja kuwa huduma zinapatikana. Mabango ya matangazo yamebandikwa kwa nje yakielezea aina ya huduma zinazotolewa na kuwahakikishia watu uthabiti wa kile wanachokitarajia. Benki ya "EQUITY" ni moja wapo kati ya nyingi zinazowarahisishia watu ikiwemo wafanyabiashara kupata mikopo na kukuza mitaji yao.

Wanawake watatu wako kwenye moja wapo ya nyumba za starehe, wawili ambao ni wateja wamekalia kochi lenye rangi nyekundu wakiwa wanapata vinywaji vyao. Muhudumu anayetabasamu ameinama kuielekea meza akiwawekea vizuri bia , ambazo amewaletea.

Wauzaji wa magari wa kampuni ya Hyundahi wameegesha magari yao katika moja ya vyumba vinavyotumika kuyahifadhi ili wateja wapate nafasi ya kuyaangalia kwa ukaribu. Maamuzi ya kununua hutokana na mapendekezo ya watu wenyewe kulingana na matakwa ya kila mmoja.

Muuzaji wa magari mwenye barakoa yuko kwenye eneo lake la kazi katika chumba kikubwa kinachotumika kuweka magari yatakayoonwa na wateja, ili waweze kununua. Liko gari jeusi na jeupe, na mfanyabiasahara huyu amesimama mbele ya mojawapo, akiwa amevalia fulana nyeupe, pamoja na suruali ya jinzi nyeusi.

Kikapu au begi maalumu lilotengenezwa na kuandikwa, kwa ajili ya kutumika kanisani. Sadaka na matoleo ni moja ya kipengele muhimu kwenye taratibu za kiibada, na waumini huweza kutoa fedha taslimu au vitu mbalimbali kwa kadri ya imani ya kila mmoja. Hivyo basi vifaa vya kutunzia fedha zao vinahitajika.

Duka la maziwa lenye mlango uliowazi, ambao umewekwa pazia la kambakamba zilizoshuka chini, limepakwa rangi nyeupe, kijani na bluu. Mteja mmoja mwanaume amesimama mbele ya dirisha lililofunguliwa, akihudumiwa na muuzaji aliyeko ndani.

Meza ya mbao moja pamoja na viti vyake vinne vinavyotumika wakati wa chakula, kimewekwa tayari katika eneo lilikotengenezwa vikisubiri wanunuzi, biashara ya samani za ndani ni maarufu sana kwa jamii zote duniani, ni bidhaa zinazohitajika na watu karibu wote ambao wanajali ubora wa mahali wanapoishi.

Wanaume wawili , ambao ni watengenezaji wa samani , wapo kazini wakiranda mbao. Mahali wanapopatumia ni padogo karibu na nyumba, na miti iko pembeni . Bidhaa wanazozalisha huziuza, na kujipatia kipato.

Samani zinazoweza kutumika katika majumba ya watu au ofisini, zimewekwa katika chumba kilichoandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha wateja wanafikia na kuviona. Yako makochi yenye rangi nyeupe, kitanda chekundu pamoja na mito midogo yenye rangi mbalimbali. Vilevile ziko meza za maumbo tofauti na rafu ndogo maalumu zilizotengenezwa ili kuwekea viatu.

Meza iliyowekwa kioo kwa juu pamoja na viti vyake sita, vimenakshiwa vizuri ili kuwavutia wateja katika eneo la kuuzia vilipowekwa, wauzaji wa samani za majumbani kama hizi hupambana sana kuhakikisha bidhaa zao zinakuwa bora na nzuri kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya soko.

Samani za majumbani na ofisini zinauzwa ndani ya chumba kikubwa cha kuonyeshea bidhaa hizo. Kuna makochi yenye rangi ya udongo, kijivu, nyeusi na maziwa; vilevile ziko meza, makabati madogo kwa makubwa pamoja na viti vya meza ya kulia chakula.

Viti vizuri sita vya mbao vilivyochanganywa na vitambaa nadhifu vimepangwa kwenye eneo la wazi la nje vikiwa kwenye hatua za mwishoni kukamilika, matumizi yake ni kwa ajili ya kuweka sehemu ya kulia chakula na watengenezaji wawili wa samani hizo wanaendelea kuzimalizia ili waweze kuziuza na kujipatia kipato kitakachowasaidia kwenye mambo mbalimbali.

Wauzaji wa samani za majumbani na ofisini, wameweka bidhaa zao nje mahali kwa wazi karibu na barabara ya lami, ili wateja wanaotembea kwa miguu na wale walio kwenye magari waweze kuona na kusogea, kwa ajili ya kuangalia zaidi. Iko meza inayotumika kulia chakula pamoja na viti vyake vinne, vyote hivi vikiwa vimetengenezwa kwa mbao na kunakishiwa vizuri.

Viti viwili vya mbao vilivyobuniwa na wauzaji wa samani, ili kuwapa wateja ladha tofauti na wigo mpana wa kuchagua bidhaa zao, vimetengenezwa kwa namna ambayo mtu akikaa ananesanesa kanakwamba anabembelezwa, hivyo kumfanya apate hisia nzuri zaidi, kitu ambacho kinawavutia watu wengi.

Wauzaji wa makochi wameyaweka sehemu ya nje kwa ajili ya wateja kuona bidhaa zilizopo. Yapo yenye rangi nyeusi, nyeupe, kijani na maziwa. Ubora wa bidhaa ndiyo unaoifanya iweze kununuliwa haraka na kutoka dukani.

Wauzaji wa samani waliojikita kwenye utengenezaji wa vitanda wameweka bidhaa hizo kwenye banda kubwa la kuonyeshea wateja. Kitanda kikubwa kiasi cha rangi ya kahawia ambacho kimewekwa godoro juu yake kiko nje, eneo la wazi na mbele kabisa ili kuruhuhusu wanunuzi kuona vizuri. Pia kwa ndani kuna aina nyjngine za samani hizi, zinazoudhihirisha ubobezi wa wafanyabiashara hawa katika kazi yao.

Wauzaji wa samani za nyumbani au ofisini wameweka makochi, meza pamoja na makabati madogo katika chumba kikubwa iliwanunuzi waweze kuona vyema na kuchagua. Bidhaa hizi zimepangwa kwa rangi mbalimbali zikiwemo nyeupe, kijivu na kahawia.

Duka limeweka samani kwenye eneo maalumu ambalo wanunuzi wanaweza kufika na kuchagua kwa nafasi, kuna masofa yenye rangi ya bluu, nyeupe na kijivu pamoja na meza yenye viti vyake vya mbao iliyopakwa rangi nzuri inayopendezesha macho ya wateja.

Wauzaji wa samani wameweka makochi ya rangi mbalimbali nje ili

Fundi seremala mwanamke ameshikilia msumeno akikata kipande cha mbao kwa ajili ya kutengeneza bidhaa za kuuza hasa samani za majumbani, kuna mbao zilizo juu ya kichanja na maranda yaliyo mwagika chini, mfanyabiashara huyo anajituma katika kazi hii ili aweze kujiingizia kipato cha kumsaidia kujikimu kimaisha.

Bidhaa za mbao zinahitajika sana kwenye jamii kwa ujumla, kwa hiyo uzalishaji wake unapaswa kua mkubwa. Karakana na makampuni makubwa yamekua yakijitahidi kuandaa samani mbalimbali kwa ajili ya matumizi tofauti.

Wauzaji wa samani za ndani wameweka bidhaa zao nje ya nyumba, wakiuza makochi yenye rangi ya bluu pamoja na vimto vyake, meza, vistuli pamoja na kabati. Vyote vimewekwa katika eneo la wazi ili wanunuzi waweze kuviona kwa urahisi. Nyuma yake yuko mwanaume mmoja aliyekaa karibu na mlango, akizungumza na mtu mwingine kwa kutumia simu yake ya mkononi.

Wauzaji wa samani wamepanga makochi, meza ndogo na vitanda katika banda lao la biashara, wameweka bidhaa zao katika eneo linalofikia kwa wepesi ili wateja waweze kufika, kuchagua na hatimaye kununua, yako makochi yenye rangi ya njano, maziwa, kijivu na muuzaji aliyevalia sweta jekundu amesimama katikati yake.

Sehemu ya duka la kuonyeshea samani za majumbani, imejazwa kwa makochi, vitanda, meza na makabati. Ubunifu wa watengenezaji na wauzaji na bidhaa hizi, ndio unaopelekea wateja wengi zaidi kutembelea eneo lao la mauzo.

Eneo lilotengwa kwa ajili ya mapumziko kwa wateja wanaofika hotelini, imepambwa kwa maua ya asili pamoja na samani mbalimbali ikiwemo: makochi yenye rangi nyeupe na nyeusi, viti vya mbao, meza na picha za ukutani. Mbele kuna meza nyingine iliyojaa vitabu kwa juu na zipo nguzo za bluu katikati zilizoshikilia jengo. Upo mlango mdogo upande wa kushoto unaoingilia chumba kingine .

Eneo mojawapo katika hoteli ya kifahari linalotumika kwa ajili ya kupata chakula, kwa wageni wanaotembelea hapo, lipo kochi moja kubwa zuri na lefu la rangi ya njano, likiwa na viti pamoja na meza ndogo zilizowekewa vyakula juu yake, huku watu sita waliokaa wawiliwawili wakiwa wanazitumia wakati wa kula, juu kidogo ukutani kuna madirisha makubwa ya vioo na mlango wa mbao pembeni yao.

Soko dogo lijulikanalo kama genge, lililoko katika moja ya mitaa limejazwa kwa bidhaa za mboga mboga na viungo mbalimbali vinavyotumika katika mapishi. Wauzaji na wanunuzi wamesimama pembeni kwenye eneo jembamba lililoachwa wazi kwa ajili ya wapita njia. Hii ni sehemu ya haraka, ambayo yoyote anaweza kupata mahitaji yake kwa muda wowote.

Mfanyabiashara mzee aliyevalia kanzu ya bluu, amekaa chini kwenye matandiko aliyoyaweka akimuhudumia mteja aliyekuja kwake kununua bamia, pia anauza bidhaa nyingine aliyoipanga kwenye mafungu yenye idadi ya machungwa manne manne, ambayo yameiva vizuri na kuvutia. Vilevile kuna watoto wauzaji na wateja wengine, wanaoendelea na yale yote yanayofanyika katika maeneo ya soko.

Mama mmoja akiwa na binti mwingine wako kwenye eneo la biashara huku vikiuzwa vitu kama: nyanya, vitunguu, tangawizi, viazi na mboga za majani. Mwanamke huyu amekaa kwenye kiti huku ameshika simu na mwenzie amesimama akiitazama. Sokoni hapo kuna wauzaji wengine ambao pia wamepanga bidhaa zao juu ya meza.

Wafanyabiashara ndogondogo ambao wengi wao ni wanawake, wako sokoni wakiuza bidhaa zao. Mmoja ameshikilia fungu la vitunguu na kulinyanyua kwa juu, huku wengine wakipanga nyanya na vitunguu kwenye matandiko ya magunia yaliyopo chini. Nyuma yao ambapo pia kuna watu wameweka matenga na magunia wanayoyatumia kuhifadhia mazao wanayoyauza.

Wafanyabiashara kadhaa pamoja na wateja wao wapo sokoni wakiuza mihogo mikubwa, ndizi mbivu, nyanya zilizoiva vizuri, viazi na vifungashio kwa ajili ya wanunuzi kupata mahali pa kuweka vitu wanavyonunua. Furaha ya kila mkulima ni kuona matokeo mazuri ya kazi aliyoitaabikia shambani. Na moja ya sehemu zinazoweza kushirikiana naye katika jambo hilo, ni upatikanaji wa masoko kama hayo.

Soko la matunda limesheheni bidhaa za kila aina, muuzaji mmoja wapo amepumzika kwenye kizimba chake akishika tama na kuwasubiri wanunuzi. Wateja wanaotembelea mahali hapa wataweza kujinunulia machungwa matofaa, ndizi mbivu, maparachichi, matikiti maji na mapapai. Watu hupendelea matunda kwaajili ya chakula ili kujenga afya zao.

Wafanyabiashara wasichana wa matunda wanaouzia bidhaa zao juu ya meza za chuma, wameyapanga vizuri ili yaonekane na wateja. Wanauza machungwa, ndizi mbivu, matofaa na mapapai. Soko la matunda ni kubwa kila mahali kwasababu wanunuzi ni wengi.

Akina mama wawili, wamesimama mbele ya meza ya mfanyabiashara wa matunda wakijadili kuhusu bei. Mmoja kati yao ameshika kipande cha tikiti maji akikagua ili kujiridhisha juu ya ubora wake. Makubaliano katika biashara ni moja ya jambo kubwa na muhimu kwa wadau wote wanaohusika, ikiwemo muuzaji na mteja. Maridhiano yanapofikiwa huwa faida kwa pande zote mbili.

Wafanyabiashara wanawake wamepanga bidhaa zao chini katika soko. Wanauza vitunguu, maboga, mahindi mabichi na mikungu ya ndizi. Kundi la wateja limejikusanya likiwa linaangalia na kununua bidhaa kwa mbali. Pembeni kuna jengo la wazi la chuma lililoezekwa kwa paa liliobinuka.

Mfanyabiashara wa mboga, nyanya pamoja na ndizi mbivu, anamkabidhi mateja wake fungu mojawapo la mboga za majani, ili akatumie kadri ya mahitaji yake. Ni eneo la soko dogo linalofahamika kama genge, ambalo linaweza kujengwa kwa mbao, na kuwa na muuzaji mmoja au wachache. Masoko ya aina hii huwaokoa watu wengi hasa kwenye mahitaji ya haraka ya nyumbani.

Mwanaume amesimama kwenye eneo lake la biashara na ameshika moja ya bidhaa yake mikononi. Vitu vingine anavyoviuza ameviweka juu ya meza ikiwemo karoti, mapapai, viazi na matango machanga. Kazi hii inamsaidia kuongeza kipato kinacho muwezesha kupata mahitaji yake ya kila siku.

Muuzaji wa karoti kwa bei ya jumla yuko sokoni, akitazamia kupokea wateja wengi watakaonunua bidhaa yake. Yapo mazao mengine yanayouzwa, ikiwemo mikungu ya ndizi pamoja na vitunguu.

Mfanyabiashara mwanamke ameinama akipanga viazi kwenye visado vya ukubwa mbalimbali na kuviweka vizuri. Pembeni yake amepanga mafungu ya karoti na rundo la nyanya anazoziuza. Na katika upande wa pili kuna wauzaji wengine waliofanya vivyo hivyo huku wateja wawili wakiwa wamesimama kujadili jambo.

Wafanyabiashara wa bidhaa mbali mbali ambazo nyingi ni zile zinazotoka mashambani, wako sokoni wakiziuza, ziko nyanya, vitunguu, karoti, kabichi, ndizi na maparachichi; Wengi wao wawamefunga miamvuli mikubwa mahali waliopo kaa ili waweze kujikinga dhidi ya mvua au jua linalowaka.

Mwanamke ambaye yupo kwenye eneo lake la biashara, anamfungia nyanya mteja wake huku akitabasamu. Ameweka mwavuli mkubwa kwenye kizimba ili aweze kujikinga dhidi ya juakali au mvua. Pia anauza mazao mengine ikiwemo maharage, pilipili hoho na mboga za majani.

Msichana aliyeva blauzi ya bluu na kuhusika na maswala ya kutoa huduma za kifedha, anatabasamu huku akitazama komputa iliyo mbele yake, akiwasiliana na wateja kwa njia ya mtandao. Wajasiriamali wadogo au vikundi vinafaidika sana na uwepo wa taasisi zinazotoa mikopo na huduma nyingine za kifedha, ili kuwasaidia wajikwamue kiuchumi.

Ujumbe mfupi wa maandishi uliotumwa kwa mteja aliyepata huduma ya kifedha kwa njia ya mtandao wa simu za mkononi, amehamisha fedha kutoka kwenye akaunti ya benki na kuja kwenye namba yake ya simu. Ni huduma ya haraka na rahisi inayosaidia kupunguza masumbufu ya safari za mara kwa mara za kufika kwenye matawi ya benki.

Mwanaume mmoja anayefanya biashara ya kupangisha na kuuza majengo yuko ndani ya chumba chenye mlango wa vioo akionyesha ubora wa sehemu hiyo kwa wateja, amevalia suti nadhifu ili kutengeneza muonekano mzuri kwa ajili ya kuwavutia wanunuzi wengi zaidi.

Majengo yaliyojengwa kisasa na kupakwa rangi za kuvutia, yako katika moja ya mitaa iliyopangiliwa vizuri. Kuna kuta zilizozungushwa kwenye nyumba hizi ambazo zimekewa mageti katika sehemu inayotumika kuingilia, ili wanaoishi humo waweze kuingia na kutoka. Pia zipo barabara za lami pamoja na nguzo za umeme zilizopita kwa nje.

Jengo kubwa na refu lenye ghorofa nyingi linaendelea kujengwa kwa kutumia vifaa vya kisasa vya ujenzi, wakandarasi wenye uzoefu husimamia kazi hizi ili kuhakikisha ubora wake, mara nyingi matumizi ya nyumba za aina hii yanaweza kuwa ni kwa ajili ya kupangisha watu wanaohitaji makazi ya kuishi, ofisi au eneo la biashara.

Duka kubwa na zuri la viatu vya kiume, limepangilia bidhaa yake hiyo kwa namna itakayomsaidia mteja kuona na kuchagua kwa urahisi. Makasha ya kuhifadhia viatu hivyo vikiwa bado vipya, ndiyo ambayo yametumika kuviweka kwa juu, huku mengine mengi yenye rangi nyeusi na njano yakipangwa pembeni.

Sehemu ndogo mojawapo katika duka kubwa imepangiliwa kwa mashati mbalimbali ya kiume yaliyotundikwa kwenye kifaa kilichosimamishwa na kuyafanya yaonekane kiurahisi. Kuna shati la mwanzoni lenye rangi inayofanana na ya jeshi, huku mengine yakiwa ni ya: kijivu, kaki, nyekundu, bluu na nyinginezo. Ni rahisi kupata mahitaji mengi kwa wakati mmoja kwenye maduka kama haya, ndio maana watu wengi hupenda kuyatembelea.

Eneo dogo la ukutani katika duka kubwa limejazwa kwa makoti ya rangi mbalimbali yanayouzwa. Yamepangwa kwa mistari miwili ndani ya rafu zenye vitundukio. Yapo yenye rangi ya: khaki, maziwa, kijivu, bluu, nyeusi na nyinginezo. Juu yake kuna mashati kwa ajili ya kuvalia makoti hayo.

Moja ya duka lililomo ndani ya jengo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka mengi, limepambwa kwa bidhaa mbalimbali za nguo zenye rangi tofauti. Chumba hiki kikubwa kimezungushiwa vioo vinavyowezesha wateja kuona vizuri vitu vilivyomo hata kutokea mbali. Humo yanauzwa makoti ya baridi, fulana za kiume pamoja na suruali.

Sehemu ya ukumbi wa duka kubwa na la kisasa, ina bidhaa za mabegi madogo ya kubeba mgongoni, na ya kushika mkononi yaliyotundikwa kwenye vichuma vilivyoyashikilia. Vilevile pembeni kuna makoti makubwa yanayouzwa, sambamba na bidhaa zingine.

Nguo za kike pamoja na viatu vinauzwa ndani ya duka, kuna rangi zinazotofautiana zinazomuwezesha mteja kuwa na wigo mpana wa uchaguzi juu ya kile anachokitaka. Maduka makubwa ni muhimu kwani yanaleta bidhaa nyingi muhimu karibu zaidi na watu.

Duka kubwa linauza vitu mbalimbali vya kiume ikiwemo makoti, flana, kofia pamoja na viatu, bidhaa zote zimepangiliwa vizuri na kwa unadhifu wa hali ya juu na zimewekwa kwa namna ambayo itamsaidia mteja kuziona zote na kuchagua .

Viatu mbalimbali vinauzwa kwenye moja ya maeneo katika duka kubwa. Wanaume kwa wanawake wanaoitaka bidhaa hii wanaweza kufika na kijichagulia kadri ya wanavyohitaji. Vipo viatu vya rangi nyingi na mtindo wa kila aina vimepangwa kwenye kabati la wazi la ukutani la mbao.

Duka kubwa na la kisasa lililopangiliwa vizuri kwa unadhifu wa hali ya juu, linauza nguo za kiume, yako masharti na suruali za aina na rangi mbalimbali, kuta zake na mbao zilizotumika kuweka migawanyo katika rafu zimepakwa rangi nyeupe huku ufito mwekundu uliowekwa nakshi ukipita juu yake.

Mteja mwanamke aliyesuka nywele zake na kuvalia suruali na fulana, amesimama mbele ya mashine ya kidijitali ndani ya duka kubwa akibofya vitufe ilikupata huduma anayoihitaji. Ni mfumo uliowekwa ili kuwapa watu nafasi ya kujihudumia wakati wakitafuta mahitaji yao.

Dada mmoja aliyevaa suruali nyeusi na tisheti nyekundu ameshikilia kikapuu cha plastiki kwa ajili ya kuwekea bidhaa, na anatembea kwenye vinjia vilivyoko ndani ya duka kubwa. Makabati yaliyo wazi yaliyo pembeni yake pande zote, yamesheheni vitu mbali mbali vinavyouzwa.

Mteja katika duka kubwa anachagua viungo kwenye moja ya maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya kuuzia mbogamboga. Mbele yake kuna tangawizi, matango, pilipili, nyanya, pilipili hoho, biringanya na viazi. Amebeba mfuko wa kitambaa begani ambao atautumia kuwekea bidhaa hizo baada ya kufanya manunuzi.

Duka kubwa linauza vitu mbalimbali ikiwemo viatu vya kiume vilivyowekwa kwenye rafu yenye rangi nyeupe, kwasababu ya kuwako kwa hulka tofauti tofauti katika wanadamu, navyo viko vya aina na rangi zaidi ya moja ili kila mteja apate bidhaa anayoipenda.

Duka kubwa, pana na la kisasa lililojaa bidhaa mbalimbali. Limesheheni mafuta ya kupikia yaliyo katika ujazo tofauto tofauti. Kuna maboksi yaliyopangiliwa vizuri, kwenye kabati la wazi lililo katikati. Na kimpangilio zimeachwa nafasi za kutosha, kwa kusudi la kuwaruhusu wateja kupita kwa urahisi wakitafuta vitu wanavyohitaji.

Rafu ndefu na pana yenye safu za vyombo vya plastiki, iko ndani ya duka kubwa. Mteja mmoja wa kike anachagua bidhaa hizi, akisaidiwa na muhudumu mwanaume wa duka hili. Pembeni kuna kifaa maalumu chenye magurudumu, kinachomsaidia mnunuzi kuweka vitu alivyovichukua, ili apate urahisi wa kuvibeba.

Eneo mojawapo katika duka kubwa na la kisasa linalotumika kwa ajili ya kufanya malipo baada ya wateja kununua bidhaa wanazohitaji, iko kompyuta pamoja na kifaa maalum kinachosaidia kuainisha kitu kimoja kimoja na kuonyesha bei yake kwa ajili ya mhudumu wa duka kukokotoa jumla ya kiasi cha fedha anachohitajika kukitoa mteja.

Nguo na vitu vingine mbalimbali vya watoto wadogo vimepangwa katika makabati marefu kiupana yaliyo wazi. Wanunuzi wanaweza kuona bidhaa vema na kufanya uchaguzi kwa kadri ya mahitaji yao, vilevile ziko njia zilizoachwa katikati ili watu wapate kupita wanapozungukia mazingira ya duka. Aina hii ya biashara, ni uwekezaji mkubwa, kwani unazingatia mitaji inayojitosheleza, kwa lengo la kupata faida.